Kundi kubwa la watu wazima wamekaa kwa utulivu ndani ya chumba maalumu chenye viti na meza, wakiwa makini wakifuatilia mafunzo yanayowasaidia kupata maarifa mapya, kuboresha ujuzi wao na kuinua maisha yao kupitia elimu ya watu wazima.

Katika chumba cha kujifunzia elimu ya watu wazima mmoja wa wanafunzi anaandika kwa makini mafunzo yaliyo tolewa na mwalimu aliye simama pembeni yake, Wanafunzi wengine wameketi kimyakimya wakifuatilia mafunzo kwa umakini mkubwa.

Kundi la watu wengine wamesimama kwa nyuma, wengine wameketi kwa makini ndani ya chumba maalumu, wakiwa wamezungukwa za mashine nguo. Wakijifunza kwa bidii mbinu za kushona, wakielekezana na kushirikiana ili kukuza ujuzi wao wa kazi hii muhimu.

Vifaa vya rangi mbalimbali vimewekwa kwenye uwanja maalumu, vikiwa ni pamoja na bembea, mizunguko na viti vya watoto, huku eneo likiwa salama kwa ajili ya kuchezea na kujifunzia watoto wadogo.

Jengo la ghorofa lenye ngazi, limejengwa kwa umbo la kisasa, likiwa na ishara au alama zinazodokeza kuwa ni mahali pa elimu ya msingi, ambapo wanafunzi hufundishwa masomo ya awali katika mazingira ya darasa lililoandaliwa kwa ajili ya watoto.

Wanafunzi wamevaa sare za shule wamesimama kwenye madawati, wakimwangalia mwalimu anayefundisha kwa makini darsani. Mazingira haya yanaonyesha mchakato wa elimu ya msingi, unaolenga kuwapa watoto uelewa wa masomo mbalimbali, kupitia mafunzo ya moja kwa moja.

Sehemu ya kulala wanafunzi ina vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mpangilio unaowezesha matumizi bora ya nafasi, kando kuna kiti na meza kwa ajili ya kusomea na kuweka vifaa muhimu; hali inayochangia mazingira rafiki ya kuishi na kujifunza.

Chumba cha maabara chenye meza ndefu, viti vilivyopangwa kwa utaratibu, pamoja na mabomba ya maji yanayoashiria mazingira ya kufanyia majaribio na kujifunzia kwa vitendo masomo ya sayansi katika kiwango cha elimu ya kati.

Chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya mafunzo kina viti vingi, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, meza zilizo katikati na kompyuta za kisasa zinazotumika kwa mafunzo ya wanafunzi wa ngazi ya sekondari, eneo hili lina mazingira rafiki ya kujifunzia na kufanya kazi za kitaaluma.

Kundi la wanafunzi waliovaa majoo ya maafali wakiwa wamesimama pamoja kwa furaha wakirusha kofia zao juu kwa pamoja kama ishara ya kuhitimu masomo yao katika ngazi ya juu ya elimu.

Kundi la watu wazima wamekaa kwenye viti kuzunguka meza kubwa, mbele yao kuna vitabu na madaftari, wakisikiliza kwa makini mkufunzi anayetoa maelezo akiwa amesimama mbele yao, kwenye chumba maalumu cha masomo.

Wanafunzi wameketi kwenye chumba maalum wakiwa mbele ya vifaa mbalimbali vya kujifunza, kila mmoja akiwa na kompyuta hali inayoashiria mazingira ya kujifunza stadi za kiufundi na maarifa ya kisasa kwa ajili ya taaluma yao.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba maalumu cha mafunzo. Wanatazama kwa makini vifaa mbalimbali vilivyopangwa juu ya meza wakijifunza kwa vitendo ili kukuza ujuzi wa kiufundi. Mazingira yameandaliwa vizuri ili kuwawezesha kujifunza na kuelewa, ili kufanikisha mafunzo yao bora.

Wanafunzi wameketi katika chumba cha mafunzo wakiwa wamevaa barakoa, kila mmoja akiwa ameshika kipande cha mbao mkononi, wakijifunza kwa vitendo stadi za ufundi kwa kutumia vifaa halisi ndani ya mazingira ya elimu yenye utaratibu.

Wanafunzi kadhaa, wamekaa kwenye meza za darasa ndani ya chumba maalumu cha mafunzo, mbele yao kuna vitabu pamoja na kompyuta, wakionekana kushughulikia na kazi za kujifunza kwa vitendo.